Muuguzi aliyevaa koti jeupe la maabara, glovu na barakoa; akimhudumia mteja wa meno. Hali hii inaakisi huduma za meno zinazosababisha matibabu, usafi na uangalizi wa afya ya meno na kinywa kwa ujumla. Huduma hizi ni muhimu kwa kulinda afya ya kinywa na kuzuia magonjwa ya meno.

Wataalamu wa afya waliovaa na kupendeza kwa makoti meupe na sare za bluu, walioketi na kusimama katika chumba kizuri chenye madirisha makubwa na mapazia. Wataalamu hawa husaidia katika utoaji wa huduma mbalimbali za kiafya mahospitalini.

Msichana mmoja ameketi kwenye kiti cha rangi ya bluu, akiwa amempakata mtoto. Huku pembeni yake msichana mwingine ameshika jarida la afya. Hali hii inaakisi huduma za afya ya watoto, ambapo wazazi au walezi hupewa elimu na huduma maalumu za kuhakikisha watoto wanakua katika hali bora ya kiafya.

Kikombe cha chai ya tangawizi kilichopambwa na kipande cha limao ndani kikiwa juu ya kitambaa cha katani , pembeni Kuna kipande Cha limao, tangawizi mbichi. Huu ni mchanganyiko wa viambato vya asili ambavyo ni sehemu ya tiba mbadala inayotumika kwa faida za kiafya kama kupunguza kikohozo, kuimarisha Kinga ya mwili na kuongeza joto mwilini .